Mikono ya watu wawili katika eneo la fedha, hasa benki, wakilipa na kubadilishana fedha hizo; hii huonyesha taasisi zinazohusiana na masuala ya fedha, zikitoa huduma kwa wageni mbalimbali na wateja kwa uangalifu mkubwa, katika mabadilishano ya fedha, na kutoa maelezo jinsi ya kupata akaunti bora za fedha.

Mbele ya jengo kubwa linalohusika na uuzaji wa magari aina ya "Nissan", kuna mteja akikabidhiwa picha ya pamoja na muuzaji wa gari ikiwa pembeni, hii ni namna nyepesi inayotumika na wauzaji wa magari katika kutangaza na kutengeneza uaminifu wa wateja kwenye bidhaa wanazojiuza hasa magari imara na mazuri.

Jengo la kisasa lenye kuta za vioo, linaloonyesha wazi magari yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri ndani, tayari kwa kuuzwa kwa wateja. Mandhari hii inaonyesha sehemu ya biashara ya magari katika mazingira ya kifahari na ya wazi, hasa maeneo yaliyoendelea mjini.

Mfanyabiashara mmoja wa kawaida, akiwa amefungua duka lake lenye jina la "YASINTA MILK", likiwa na picha mbalimbali za ng'ombe, likiwa linaashiria kuwa ni muuzaji wa maziwa katika maeneo haya.

Mashine mbili maalumu kwa ajili ya kuhifadhi na kuuza maziwa zikiwa zimewekwa sehemu ya wazi yenye vyumba tofautitofauti ndani ya taasisi, hizi zinawezesha watu kujipatia huduma ya maziwa na kwa wepesi zikiwa na picha na maeneo ya kuweka vyombo na kiasi cha maziwa wanachokihitaji wakati huo.

Kibanda kilichotengenezwa kwa vioo kimebandikwa picha mbalimbali zinazoashiria biashara ya maziwa, kukiwa na picha za watoto na mnyama, wakati yuko mhudumu aliyevalia mavazi nadhifu ndani yake akisubiria wateja. Hii huonyesha juhudi za uwekezaji katika biashara ya maziwa kama chanzo moja wapo cha mapato cha akina mama.

Mfanyabiashara wa kiume akiwa ameinama katika duka lake lililofunguliwa likiwa na bidhaa mbalimbali na mapambo yanaonyesha uuzaji na upatikanaji wa maziwa. Hii huvutia wateja na kuwaelezea kwa namna nyepesi ya kwamba maziwa salama na yanapatikana katika eneo hilo.

Mashine maalumu ya kuhifadhi na kuuza maziwa ikiwa na picha ya mtoto; ambayo ina sehemu ya kuweka chombo kwa ajili ya kupokelea maziwa na sehemu ya kuingiza fedha na kiasi cha maziwa unachokihitaji kutokana na fedha hiyo. Hii hurahisisha uuzaji na ununuzi ambapo wateja wanaweza wakajihudumia wenyewe na kupata huduma stahiki na kwa usahihi na kwa ubora.

Bidhaa za maziwa zikiwa ndani ya vifungashio mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ya duka. Mtoto mmoja anaonekana akiangalia kwa makini na kuchagua bidhaa inayoitaka mazingira haya yanaonyesha bidhaa za maziwa zikiwa tayari kwa wateja kwenye soko la rejareja.

Binti amesimama huku ameshika kibanda maalumu chenye vifaa kinachouza maziwa na kuhifadhi maziwa, kilichopambwa kwa picha mbalimbali za wanyama na rangi zinazofanana na maziwa; hii ni namna nyepesi inayovutia wateja na kutangaza bidhaa hiyo, na upatikanaji wa maziwa safi na salama kwa ajili ya matumizi ya watoto wamama wajawazito.

Mashine maalumu ya kuhifadhia na kuuza maziwa ikiw imepigwa chapa mbalimbali za ng’ombe na maneno yanayoashiria bidhaa hiyo, ikiwekwa ndani ya chumba chenye meza na maandishi hiyo ikiwa na ishara ya mfanyabiashara anayerekodi mapato yake kwa njia ya kisasa.

Wateja wa kiume na wa kike wamesimama mbele ya duka maalumu la kuuza na kuhifadhi maziwa. Duka hilo lina vifaa vya kisasa vya kuhifadhi maziwa na kuhakikisha wateja wanapata bidhaa safi na bora.

Mashine maalumu ya kuuza na kuhifadhi maziwa imewekwa katika eneo la mtaa ikiwa na picha za mtoto na wanyama. Huku ikiwa na eneo la kuweka maziwa sehemu ya kuingiza kiwango cha lita utakachohitaji kukipata. Hii ni namna nyepesi ya kisasa ya uuzaji wa maziwa na wawekezaji katika sekta ya maziwa kwa wafanyabiashara.

Mbele ya duka lililopambwa na picha za maziwa na vifaa vya kuhifadhi maziwa, kuna bodaboda aliyebeba vyombo vya plastiki vya kuhifadhi maziwa akiwa tayari kwa safari kuyasambaza sokoni au kwa wateja. Mandhari hii huonyesha usafirishaji wa maziwa kutoka kwenye vituo vya uzalishaji hadi kwa walaji.

Wauzaji wa samani wakiwa wamepangilia samani kwa muonekano wa nyumbani na ofisini kukiwa kuna viti vilivyozunguka meza, sofa zilizozunguka makabati yakiwa yamepangiliwa hii ni namna ambayo huonyesha wafanyabiashara na wateja wao namna ya kuzipangilia samani hizo ili kuwavutia na kununua bidhaa hizo.

Ndani ya chumba kizuri kinachovutia kukiwa na samani mbalimbali za viti, meza, sofa, vitanda, makabati; ambavyo vimepangiliwa kwa mpangilio mzuri, vikiwa na rangi tofautitofauti inayovutia na kupendeza wateja. Hii huonyesha mandhari ya wauzaji wa samani wakiwa wanasubiri wateja kuja kununua bidhaa hizo.

Ubunifu wa hali ya juu ya meza ya kisasa iliyotengenezwa kwa mbao unaovutia, ikiwa imewekwa mbele ya jengo lenye fenicha mbalimbali ikiwa inasubiriwa kwa ajili ya kuuzwa, hii ni namna nyepesi ya wafanyabiashara wa kawaida wanaohusika na samani kama vile; meza, viti, kutengeneza meza na vifaa hivyo, kuviweka mbele ya maduka yao kwa ajili ya wateja.

Meza iliyochongwa kwa mbao, viti vilivyotengenezwa kwa mbao, na magodoro, kabati nzuri iliyotengenezwa kwa mbao; vimekusanywa kwa pamoja na kuwekwa nje ya jengo la utengenezaji. Hii ni namna ya kawaida ya wauzaji wanaohusika na samani za ndani, kama meza, viti, makabati; kutengeneza bidhaa na kuziweka nje kwa ajili ya wateja kuja kununua.

Jengo kubwa la kifahari lenye taa zinazong'aa, madirisha makubwa ya vioo, na huku sakafu yake ikiwa imesakafiwa kwa marumaru nzuri inayovutia. Kukiwa na viti maalumu vilivyopangiliwa kwa mpangilio unaovutia kwa ajili ya wateja. Mandhari haya inaonyesha maeneo ya biashara ambayo watu hupata huduma.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye taa zinazong'aa na madirisha ya vioo kuna eneo ambalo limepambwa vizuri likiwa na viti ambapo kuna wahudumu mbalimbali, wakiwa wanapanga viti hivyo kwa ajili ya wateja wanaokuja kupata chakula hii huonyesha mandhari ya maeneo kama hotelini sehemu za kupata chakula na burudani.

Wahudumu watatu mmoja akiwa wa kiume, wakiwa wamevaa mavazi ya suti nyeupe ndani ya eneo la mgahawa au hoteli, wakibeba sahani za chakula tayari kwa kuwapelekea wateja. Mandhari haya yanaonyesha huduma za kitaalamu na umakini katika sekta ya upishi na mapokezi ya wateja.

Duka la kawaida la jumla na rejareja likiwa na bidhaa mbalimbali za nafaka, mboga, vitu vya nyumbani na vya dukani; ambavyo vimepangiliwa kwa mpangilio mzuri vikiwa vimehifadhiwa ndani ya mifuko, mabeseni na katika rafu zinazovutia. Hii ni namna ya kawaida ya uuzaji wa bidhaa rejareja na jumla katika maeneo mbalimbali.

Katikati ya soko la rejareja, kuna bidhaa mbalimbali za nyumbani kama mbogamboga, matunda zikiwazimewekwa eneo ambapo wateja wako bize kuchagua na kuangalia bidhaa hizo. Hii huonyesha jinsi ambavyo soko huria limekua likichangia maendeleo ya upatikanaji wa bidhaa kwa rejareja kwa watumiaji wa kaya.

Mfanyabiashara wa kike akiwa katika genge lake ambapo anauza bidhaa za nyanya akiwa ameziweka katika makundi tofautitofauti zikionyesha vibao vyenye bei, hii ni namna inayotumika katika magenge ya kawaida ambapo wafanyabiashara huweka bidhaa na bei zao ili kumrahisishia mteja kuchagua bidhaa anazotaka kutokana na fedha aliyonayo.

Soko la rejareja likionesha bidhaa mbalimbali kama nyanya, vitunguu na maembe zilizopangwa vizuri. Huku wateja na wauzaji wakijishughulisha kwa haraka na shauku katika mchakato wa ununuzi na uuzaji.

Wafanyabiashara wawili wa kike na wa kiume wakiwa wameketi ndani ya soko la rejareja linalouza vyakula na mbogamboga wakiwa na bidhaa zilizopangiliwa vizuri kama; Hoho, Karoti, Nyanya, Maharage, na Mboga za majani. Hii huonyesha jitihada za kupangilia na kusubiri wateja na kuwahudumia kwa ufanisi mzuri.

Ndani ya soko la wazi bidhaa mbalimbali kama: nyanya, vitunguu, pilipili hoho na mbogamboga, zimepangwa chini juu ya turubai. Mazingira haya yanaonesha biashara ya mazao ya kilimo katika soko la moja kwa moja, kati ya wakulima na wateja ambapo bidhaa huuzwa kwa rejareja.

Wafanyabiashara wakiwa wamepangilia nguo zao chini juu ya maturubai wakiwa na harakati nyingi za kuuza na kununua, hili ni soko la wazi linalojumuisha watu wa rika tofautitofauti wanaokuja kulanguwa bidhaa za nyumbani, za ofisini, makazini, hata kwenye biashara.

Ndani ya soko eneo moja inayouza bidhaa za wanawake mikoba, vipochi na vibebeo mbalimbali kuna wanaume na wanawake wakiwa kwenye harakati za ununuzi na uuzaji, ambapo vikoba hiyo imepangiliwa kwa mpangilio mzuri unaovutia kwa ajili ya wateja kuchukua bidhaa wanayohitaji.

Duka dogo la kisasa, lililotengenezwa kwa picha mbalimbali na rangi ya bluu, likiwa na tangazo la uuzaji wa fedha linahusika na kutoa mikopo kwa wakulima na wafanya biashara.

Jengo la kisasa lililo pembezoni mwa barabara, ambalo limejengwa kwa ustadi mzuri, likiwa na madirisha mkubwa, eneo la kupumzika, eneo la kupaki magari na mabati ya kisasa. Hii inaonyesha teknolojia ya kisasa katika miundo mbinu na uwekezaji katika mali zisizo hamishika.

Jengo kubwa la kisasa lenye madirisha wazi, sehemu za kupumzikia likiwa limezungukwa na ukuta wenye fensi ya umeme, hii huonyesha miundombinu ya kisasa katika teknolojia ya ujenzi wa majengo kwa ajili ya makazi, biashara, burudani na sehemu mbalimbali.

Jengo kubwa la kisasa lililojengwa kwa uimara, likiwa na uzio wa fensi ya umeme, wakati huo likiwa na tangazo la kuuzwa kwa bidhaa na namba za muuzaji. Huu huonyesha uwekezaji katika mali zisizohamishika kama taasisi za umma, zinzohitaji majengo makubwa kwa ajili ya huduma mbalimbali za kibiashara; kimaladhi.

Wanawake wakiwa ndani ya duka kubwa la kisasa wakichagua bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu, mazingira yamepangwa vizuri kwa mpangilio wa kisasa akionyesha urahisi wa ununuzi wa bidhaa za nyumbani na mahitaji ya kila siku hasa vyombo.

Duka zuri la kisasa lililopangiliwa bidhaa kwa mpangilio mzuri zikiwa zinaonekana. Bidhaa hizo ni kwa matumizi ya nyumbani, kukiwa na matunda, nafaka, mbogamboga za majani, viungo wezeshi kwaajili ya mapishi. Kila bidhaa imepangiliwa kwa mpangilio mzuri wa kuwawezesha wateja kuchagua bidhaa kwa urahisi na kwa wepesi zaidi.

Ndani ya jengo kubwa duka zuri la kisasa likiwa limepangilia bidhaa mbalimbali za nafaka. Ambazo zimewekwa karatasi yenye bei na kipimo halisi cha kupima, ambapo mteja hujihudumia mwenyewe kuangalia nafaka anayohitaji kwa ajili ya kwenda kuuza.

Duka kubwa la kisasa lenye taa mbalimbali zinazong’aa lenye mpangilio wa bidhaa mbalimbali za nyumbani, maofisini, kazini na katika taasisi likiwa na wateja waliojaa wakiwa katika harakati za ununuzi na uuzaji, hii huonyesha maduka ya kisasa ambayo hupanga bidhaa zao kwa wateja kwa ajili ya kuwarahisishia kuuza.